Mtu mmoja mwenye ulemavu anaendesha baiskeli. Anajikaza kadri ya uwezo wake ingali yeye ni mlemavu hiyo haimuzuii yeye kuendesha baiskeli hii. Ako kwenye barabara kando yake ni msitu amevaa kitu kichwani. Amevaa nguo ya uendesheaji baiskeli.

Kitabu hiki inaonyesha somo la kifaransa, ni ya gredi la nne. Watoto watatu wanaonekana wakicheza uwanjani, wawili wanashika kamba wakizungusha, mmoja anaruka. Shule za skuizi zinasomesha lugha mbalimbali kama vile kifaransa, kiespanyola, kiingereza na kiswahili. Hii inafundisha kifaransa.

Sehemu hii ni sehemu ya watu kupandia ya ghorofa. Inaonekana kuna machuma ya mtu kushikilia yamesafishwa kwa vile yanameta kando yake maua yamechongwa vizuri sana na nyasi yamekatwa kwa ulaini mzuri.

Makiti yamepangwa kwa vikundi ili wanafunzi waweze kufundishana. Daftari moja imewekwa juu ya meza hiyo ama dawati hapa ni darasani wanafunzi wanakuja wanafundishwa na mwalimu. Kuna machati yamewekwa kwenye ubao ili wanafunzi waweze kusoma kwa utaratibu.

Mtu mlemavu ameketi kwenye gari yake ya kusukuma huku amebeba vitabu vitatau .Moja ni kubwa sana. Ni kama ako maktbani amemaliza kusoma na anaenda nyumbani. Ako na bidii ilhali ya ulemavu wake anaenda maktabani.

Madawati yamepangwa shuleni. Hapa ni kwenye darasa. Wanafunzi ni kama hawayuko wako nyumbani. Wanafunzi wa darasa wanafundishwa ili waweze kupata maarifa wasaidie jamii wakimaliza shuleni. Ni muhimu sana wanafunzi kwenda shuleni.

Tarakilishi mbili yamewekwa juu ya meza. Hapo kando kuna vitabu vya shule ni kama hapa ya walimu ama ofisi ya kutumia kompyuta. Mtu akitaka intaneti anawasha tarakilishi hizi na anaingia kwenye mneti.

Ratiba ya mwalimu imebandikwa kwenye ukuta, ratiba hii ni ya shule ya Thika road christian . Ratiba hii ni ya mwalimu wa shule hii kwa vile inaonyesha jina ya shule kwenye ratiba hii. Mwalimu huyo ako na madarasa mengi kwa wiki.

Chati inawekwa kwenye darasa. Mwalimu amesahihisha kazi ya wanafunzi wake, ni kama ni watoto wadogo kwa vile wanafundiswa hesabu rahisi. Ni jumla inafanywa hapa, kwa mfano, eka mbili na ujumuishe na tatu, ni hesabati tu ya kawaida ya shuleni na wanyama kama vile mamba wanaonyeshwa hapa.

Chumba hiki ni cha tarakilishi. Watu wakitaka kuingia mneti wanakuja na kuzitumia. Kuna maviti kando ya meza hizi. Matarakilishi haya yamepangwa yanaangalia kiti. Hii ina umuhimu kwa sababu watu wanakaa wakitumia.

Hii ni kitabu imefunguliwa ukurasa wa sita inafundishwa watoto. Watoto wanaonyeshwa vitu zenye zinatumika mtu aishi kama vile chakula maji, nyumba, mavazi, elimu na madawa. Kitabu hiki ni kama ni watoto wadogo wanafundishiwa.

Mafaili yamewekwa juu ya kabati, ni kama hapa ni ofisini, ama shuleni ama pia hospitalini. Makaratasi yameekwa kwenye faili yakawekwa huko juu. Hii ni kuweza karatasi zisiharibike ama zisipotee.

Hapa ni mazingira ya shule, mbele kuna madarasa yamepangana. Maua yamekatwa vizuri, nyasi inaonekana kwenye uwanja. Wanafunzi wanakuja shuleni ili waweze kupata taarifa waweze kusaidia jamii wakimaliza.

Hapa ni hosipitalini, kitu imeandikwa kwenye ukuta inaonyesha kuwa maji ni maisha. Inaonyesha pahali watu wanatoa maji na umuhimu ya maji, na vile ya kutumia maji, na vile ya kuitunza karatasi hii inaweza kupea watu taarifa kuhusu maji.

Ghorofa hili linaonyeshwa milango yake imefunguliwa. Nyasi yameweza kukatwa vizuri. Ni ghorofa maridadi. Kitu ya kutoa maji kwenye paa kuipeleka ardhini imewekwa. Mlango ingine imefungwa. Dirisha yake imewekwa machuma ili mwizi asiweze kuingia ndani.

Hapa inaonekana ni chucha ya tarakilishi. Tarakilishi mbili zinaonekana na vitabu mwalimu anatumia hizi kugredi watoto na pia kufundisha vile ya kutumia tarakilishi hizi. Madaftari yamepangwa vizuri hapo kando.

Sehemu ya watoto kucheza na kujivinjari. Kuna vitu za watoto kutumia na hapa ni kama ni kanisani , uwanja wa kanisa kwa vile naona jumba moja huko nyuma ikona alama ya msalaba. Ni kama watoto wakikuja kanisani wanaenda kwa uwanjani na kujivinjari.

Wanariadha shuleni wanakimbia. Wanawake wawili inaonekana wanashikana mkono kukimbia. Hapa ni uwanja wa shule ya mchezo. Inaonekana wanafuzi leo wanashiriki katika riadha. Msichana mmoja inaonekana ameinama ni kama amechoka alipokimbia.

Hapa ni chumba cha kutumia inaneti. Tarakilishi imewekwa kwenye meza kama hivi tatu na maviti ili watu wakalie. Chumba hiki kimefungwa. Mtu akitaka kutumia huduma za tarakilishi anakuja hapa.

Ghorofa hili lenye ghorofa tatu inaonekana ni maridadi, machuma yameekwa ili wenye wako juu wasianguke chini, matawi yamekatwa vizuri. Ni kama hapa ni shuleni lakini hakuna watu kwa vile kumetulia. Watu wameenda nyumbani ama ni siku ya jumamosi au siku ya jumapili. Milango imefungwa, mlango mmoja umeandikwa kitu kwake kutumia karatasi.

Msichana ako kwenye boti ndani ya ziwani. Anainua mkono wake akitabasamu, ameweka kioo juu ya kichwa chake. Hapa inaitwa Asiya Sururu pahali ya ujaribio wenye mto ni kama.

Kitabu kilicho zeeka kinaonyeshwa hapa. Ni ya darasa la pili. Ni ya somo la kiingereza. Hii kitabu imeandikwa na mtu aitwaye Aiden Richards. Kimechapakaa sana kitabu hiki ni kama ni ya zamani.

Hapa ni sehemu ya shuleni. Maua yametengenezwa vizuri na kuna nyasi hapa. Sehemu hiini watoto wanasomea kwa vile ukuta pamechorwa sawira ya wanyama pori. watoto ni kama wanakuja kusoma hapa.

Wakimbiaji wawili ni kama wameshinda, wameshikilia bedera ya Kenya nyuma yao, mwenye anaitwa Koech vitu zake zimeandikwa hapo kama vile ni mkenya, alizaliwa wapi, anaenda mbio ya mita elfu moja mia tano na hawezi kuona. Alijitahidi kwa vile hawezi ona na ameshinda.

Ukurasa wa sabini na tisa umefunguliwa kwenye kitabu hichi. Inaonesha gari ya moshi, lori iliyobeba nyuma yake mchanga. Na kuna mtu kwa utarartibu anaendesha baiskeli yake ingawa kuna upepo wkingi kwa vile miti iliyoko kando inaonekana ikienda kwa njia moja.

Kitabu imefunguliwa, nikama mtoto anasoma, amefungua karatasi ukurasa wa themanini na sita, inaonyesha picha ya mtu akiwa anatengeneza kitanda chake. Kitabu hiki ni kama ni ya watoto chekechea ama watoto wa shule ya juu kidogo.

Wakimbiliaji wamejumuika ili kukimbia. Mwenye kukimbia anaitwa Samwel Muitai ni mkenya alizaliwa mwaka wa elfu moja Mia tisa themanini na tisa mwezi wa kumi na mbili, anakimbia mbio za mita mingi na haezi ona, kando yake ni mtu anamwongoza.

Hapa ni mazingira ya shule. Kuna karatasi imebandikwa kwenye ukuta la shule, inaonesha njia ya kwenda ofisini mwa shule hizo. Kuna nyasi inaonekana hapo nyuma na kuna mamiti refurefu pia. Sehemu hii ni sehemu watoto wanakuja kusoma.

Watu wawili walemavu wanaonekana wakicheza mpira. Mmoja amepiga mpira mwingine anajaribu kuifuata. Ilhali ya ulemavu yao wanashiriki katika mchezo, wanaonekana wako na bidii. hapa ni uwanja wa kandanda.

Watu wanne wanaonekana wanakimbia, wawili ndo wameweza kushiriki katika mashindano. Moja anaitwa Kimani na mwingine anaitwa B. Inaonekana ni vipofu walioshiriki wanaowashikilia wenye kuwaongoza ili waende njia mzuri. Inaonekana wameshinda kwa vile wanafurahia wanainua mkono.

Hapa ni darasani. Makiti yamepangwa vizuri. Chini inaonekana imeasafishwa vizuri. Hii sehemu wanafunzi wanakuja wanakaa na mwalimu anawafundisha. Kuna sehemu ya wanafunzi kuandikia mwalimu anapowafundisha.

Sehemu ya tarakilishi, yaani chumba hiki kikona tarakilishi tatu na maviti. Watu wakitaka kuingia mneti wanakuja hapa ili waweze kutumia tarakilishi hizi. Kuna karatasi iko kando nikama mtu anatumia kuandika. Madirisha yanaonekana yamewekwa chuma ili wezi wasiingie.

Sehemu ya watoto wasio sikia imefunguliwa siku karibu kama mtoto wako au hawezi kuskia vizuri unampeleka hapa anaweza kutibiwa. Inanekana mtu anaitwa Kimtai ndio alifungua sehemu hii. Bendera ya kenya mbili imesongeshwa na mabaluni zimewekwa hapo juu.